Watu waliovaa makoti meupe ya maabara wakikusanyika nje wakimsikiliza mtu akitoa mafunzo au maelekezo huku akionyesha mchoro na kifaa cha rangi ya bluu.

Eneo lililokumbwa na mafuriko maji yakiwa yamejaa kati ya nyumba hadi kiwango cha magoti watu wakiwemo mtoto na mtu mzima wanapita kwenye maji hayo huku wengine wakiwa mbali, mbali kidogo mbuzi wamesimama karibu na ukuta wa nyumba wakiepuka maji hali inaonekana kuwa ya dharura kutokana na mvua kubwa au mafuriko ya ghafla.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kabisa pamoja na glavu miwani ya usalama na barakoa ya hewa akishugulika na vyombo vya kemikali ndani ya gala.